Sayansi hii ya kuzalisha chakula, bila kutumia udongo, imetumika kupanda mimea aina mbalimbali. Kuna mimea aina tatu ama nne ambayo imepandwa katika sayansi hii.

Sehemu kubwa ya shamba hii imetumika katika upandaji wa mboga. Mboga hizi zinaonekana kumetameta shambani, pia mboga hizi zimepangwa katika mistari ambayo inamwezesha mkulima kupitia katikati ya shamba ili kugakua mboga hizi.